Kuna watu wengi wako hapa ofisini mwa huduma kenya, wengi wameketi chini wakiwa na makaratasi kwa mikono yao, halafu kuna wengine ambao wanahudumiwa na wafanyikazi wa huduma. Wanaonekana kuwa wafanyikazi wanaendelea kuwahudumia wakiwa na makompyuta halafu kuna watu wengi ambao wameisubiri sasa wanangoja kuhudumiwa pia.

ofisini mwa huduma. Wanaonekana pale pameandikwa Huduma Kenya. Kuna wafanyakazi ambao wako hapo wamesimama wengine na wengine wameketi. Ni kama kuna kitu anaelezewa na mmoja wao kwa sababu wengi wanaonekana kuwa wanafuata kitu kwa ukuta hasa kwa runinga hapo. Na ni watu ambao wamevaa mavazi zenye zinafanana kabisa.

Kuna watu wengi wameketi hapa chini, wanaonekana kuwa ni wafanyikazi wa kampuni fulani, kwa sababu wamevaa sare zenye zinafanana na wanakaa kufundishwa kitu. Wanaonekana kusikiliza kwa umakini. Alafu kuna wawili wako hapo mbele wanawaelezea kitu wakitumia kitabu. Pia panaonekana pale nyuma pameandikwa ni posta.

Jani, panaonekana kuwa wamejaa watu kabisa na kuna mchezo ambayo labda inaendelea. Hao wote wamekuja kushabikia huo mchezo na wanaonekana kuwa kuna wengine wameketii, wengine wanatembea, wengine wamesimama tu hapo.

Hawa ni viongozi wanaojulikana nchini Kenya. Mmoja ambaye anajulikana kabisa, amesimama pale katikati anaitwa waziri Kalonzo Musyoka, na wameshika maandishi ambayo iko na chama ya huyu waziri ama kiongozi huyu ambayo anajulikana kuwa na ama anajiunga na chama cha mapinduzi huku Kenya.

Kuna watu ambao wameketi chini wanaonekana kuwa wanaandika kitu kabisa kwa makini na kuna moja ambaye anawasimamia pale kwa kiti ambaye iko hapo ni vijana wa kiume na vijana wa akina dada pia kuna mama wameketi pale nyuma.

Ni watu wengi sana, wamekuja kutafuta huduma wanasaidiwa na watu kutoka ofisini ya Huduma kulingana na mavazi ambayo wamezivaa, zinafanana na ni sare kabisa. Wakona makaratasi na kompyuta, kunaonekana makaratasi ambayo yameandikwa pale juu kwa hema ya kuchukua kitambulisho na pia kusaidia watoto wa shule kupata pesa za serikali zinazojulikana kama HELB.

Watu wawili, mmoja anaonekana kuwa mfanyakazi katika ofisini mwa kipande cha kutengeneza paspoti ama kuchukulia passport na kuna mmoja ambaye amesimama kwa upande kuonyesha kuwa yeye ndiye ameenda kutafuta paspoti na anasaidiwa na huyo mfanyakazi, ako na kompyuta.

Hawa ni viongozi wa chama cha chungwa, inaonekana kulingana na mavazi ya kofia ambayo wamevaa, mwenye anajulikana hapo mbele ameinua mkono ni waziri raila amolo odinga, yeye ndiye anakuwanga Kiongozi wa hio chama, anaonekana kuwa mbele ya kamera, ya watu wa citizen na ntv .

Hawa ni viongozi wa nchi ya Kenya, ni viongozi ambao wanajulikana sana kulingana na kujitokeza kwao kupigania haki ya mnyonge humuni nchini Kenya. Mwenye anajulikana kabisa mwenye ameketi hapo mbele ya kamera anajulikana kama Raila Amollo Odinga, yeye ndio anakuwanga na chama cha mapinduzi, na ni mtu amepigania siasa kutoka kitambo.